Nguzo mbili za umeme zimetengenezwa kwa mbao zikiwa zimeunganishwa na waya na transfomer ya blue katikati. Nguzo hizi zinaoenekana kuwa na vifaa vingine vya umeme vilivyowekwa juu yake.

Kuna kituo kikubwa cha umeme kilichojengwa katikati ya eneo kubwa lenye nyasi za kijani. Kituo hiki Kuna miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme zinazoelekea pande zote .Zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Nguzo za zege yameshikila kiasi kikubwa cha nyaya nyeusi zilizo fungwa na kamba ya manjano njano. Kifaa kirefu cheusi kimefungwa kwenye nguzo kikionyesha kazi yake ya mawasilio au usambazaji umeme.

Kituo cha umeme kinachotoa moshi mweupe kutoka kwenye mitambo yake, kikionyesha uzalishaji wa nishati. Miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme zinaonekana zikielekea milimani, zikiashiria usambazaji wa umeme.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na madirisha makubwa ya kioo ya rangi ya kijani kibichi yanayong'aa. Nguzo za chuma zinaonekana zikilinda jengo zikiogeza hisia ya usalama.

Kituo kikubwa cha kufua umeme kwa kutumia mvuke kikiwa kimetoa moshi mwingi kutoka kwa mabomba yake. Majengo mengi marefu ya rangi ya kijani na manjano yamezunguka kituo hicho na kuna barabara inayoelekea humu.

Miundo mikubwa ya chuma imeenea eneo lote ikiwa imesimama wima chini ya anga la bluu, nguzo za nyaya zimeunganishwa kwa utaratibu zikionyesha kituo cha kusambaza umeme. Bendera ya rangi nyeupe na alama maalum imewekwa upande wa kushoto ikionyesha uwepo wa shirika au mradi.

Eneo kubwa la kiwanda linaonekana likiwa na majengo na miundo mingi inayotoa mvuke. Kuna mabomba mengi yanayounganisha sehemu mbalimbali za kiwanda yakionyesha mtandao changamano wa usafirishaji.

Mifumo mikubwa ya kuzalisha umeme wa joto ardhi ikiwa na mabomba marefu ya chuma yanayotoa moshi na mvuke mweupe angani. Muundo huu mkubwa unaashiria kituo cha nguvu cha Olkaria, ambacho kinatumia joto kutoka ardhini kuzalisha umeme.

Katika mandhari haya ya angani, kuna mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme. Kifaa hiki kina majengo kadhaa na miundo mingi inayotoa mvuke mweupe. Miundo hii imepangwa kwa utaratibu ikionyesha shughuli za uzalishaji wa nishati.

Katika eneo la viwanda, kuna bomba kubwa la chuma linalopita katikati ya jengo. Bomba hilo linaonekana likielekea kwenye mnara mrefu wenye umbo la chupa ambao unatoa moshi mweupe mzito.

Kuna mtu anayenywesha tembo mchanga chupa ya maziwa. Tembo huyo anaonekana akishika chupa hiyo kwa mdomo wake, huku maziwa yakimtoka mdomoni. Mtu huyo amevalia kofia, na koti la kijani, na anaonekana akimtunza tembo huyo.

Mto uliojaa taka na uchafu unaonekana ukipita katikati ya eneo la makazi. Mirundo mikubwa imesambaa ndani ya maji na kando ya kingo za mto. Hali hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na uharibifu wa mfumo wa maji.

Kikundi chaki wanasarakasi kinafanya onyesho la kuvutia la kuunda Piramidi ya binadamu. Na amevalia mavazi ya yenye michoro ya chui wakionyesha utaratibu na nguva za ajabu. Watu wawili wanapiga ngoma nyuma yao wakitoa mdundo kuwaonyesho hilo.

Kikundi cha watu wanafanya kazi katika eneo lililoharibika, wakibeba mabati yaliyopililika na vijiti vya mbao. Mtu mmoja amevaa shati jeusi na kaptula nyeusi akibeba bati kubwa la rangi ya kijivu.

Faru watatu wakubwa wanatembea kwenye njia ya udongo katika eneo la wazi. Ngozi yao inaonekana kuwa na mikunjo na ina rangi ya kahawia kijivu ikichanganyika na mazingira yao.

Majengo yaliyobomolewa na vifusi vingi vya mbao na mabati vimetapakaa ardhini. Wanaume kadhaa wanajitahidi kuondoa au kupanga vifusi hivi, wakionyesha juhudi na kusafisha eneo. Mmoja wa wanaume ameshika kifaa kinachoonekana kama jembe au fito, akijaribu kuondoa mabaki.

Shimo kubwa lenye maji machafu labda mto au mfereji. Inapita katikati ya mtaa wa nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba hizi zimejengwa kwa mtindo usio rasmi zikionyesha hali ya maisha duni.

Ana madoa yake meusi meusi. Anatembea polepole kwenye nyasi za kijani kibichi . Mwili wake mrefu na mwembamba unadhihirika ukiwa umebeba uzito wake kwa umaridadi. Sehemu ndogo ya mti uliokatwa unaonekana nyuma yake ukisisitiza mazingira ya asili.

Nyati mmoja mwenye nguvu amesimama, katikati ya uwanja wenye nyasi kavu. Nyati huyu ana pembe kubwa zilizojipinda na mwili wake ni mweusi na mkubwa. Anaonekana akitazama moja kwa moja mbele, akionyesha utulivu na nguvu zake.

Nyani mkubwa mwenye manyoya ya kahawia kijivu, amesimama juu ya vizuizi viwili vya mbao vilivyofungwa kwa kamba. Nyani huyu anaonekana akitazama upande na macho yake ni meusi.

Twiga mmoja amesimama katikati ya eneo la kijani lenye miti mirefu. Anaonekana akichunguza mazingira yake, huku shingo yake ndefu ikimuwezesha kufikia matawi ya juu. Manyoya yake yanaonekana kua na madoa ya kahawia, na mdomo wake unaonekana ukinyoosha nje.

Huo ni lori lililobeba magunia makubwa ya taka, baadhi yakiwa yametapakaa chini. Watu wawili wamepanda juu ya magunia hayo wakionyesha ukubwa wa mzigo. Taka hizo zinaonekana kuwa na chupa za plastiki zilizotupwa.

Swala wanaonekana wakitembea kwenye nyasi ndefu zilizochanganyika na maua madogo ya manjano. Wanyama hawa wanaonekana kama topies . Wana rangi ya kahawia iliyokolea na milia nyeusi na nyeupe kwenye pande zao.

Mistari mirefu ya miti mirefu yenye majani mabichi inatengeneza msitu mnene. Baadhi ya miti ina shina kubwa na imara ikionyesha umri wao mkubwa. Kijani kibichi kinatawala eneo lote kikionyesha mazingira yenye afya na unyevu.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiwa wamejikumbatia kwa upendo. Milia yao nyeusi, na nyeupe inajitokeza dhidi ya rangi ya kahawia ya nyasi kavu. Nyuma yao, anga la jiji la Nairobi linaonekana, likiwa na majengo marefu yanayochomoza.

Mto uliojaaa matope na taka unaonekana ukipita karibu na makazi yaliyojengwa vibaya. Nyumba hizo zimesimama juu ya kingo za mto zilizochakaa zikiashiria hatari ya kuanguka. Maji ya mto yanaonekana yakitembea kwa kasi na kuonyesha uwezekano wa mafuriko.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiwa wameelekeana kwa upendo. Milia yao nyeusi na nyeupe inajionyesha wazi dhidi ya mandhari ya kijani. Nyuma yao, jiji lenye maghorofa marefu inaonekana ikichomoza angani. Hali hii inaashiria uwepo wa wanyamapori karibu na makazi ya binadamu.

Mwanamke amevalia shati jeupe, na sketi ya miraba, yenye rangi ya kijani, na nyeupe. Anatembea kwenye eneo lenye takataka nyingi. Nyuma yake, kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati, vikionyesha mazingira ya makazi duni.

Watu wawili wanajitajidi kusafisha eneo karibu na mto uliofurika. Mtu mmoja ameinama akitumia kifaa chake kusafisha uchafu huku mwingine akipanda juu ya mti wenye majani mengi. Eneo hili limefunikwa na matope na taka nyingi zilizosombwa na maji.

Bwawa kubwa la maji machafu likiwa na rangi ya kahawia na miundombinu ya bomba kubwa inayo elekea ndani yake. Bomba hilo linaonekana likipeleka maji kutoka sehemu moja kuenda nyingine.

Tumbili mwenye manyoya ya kijivu na uso mweusi. Ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi tofauti. Macho yake yanaonekana yakitazama moja kwa moja na mikono yake imeshikilia uzio.

Safari ndefu ya miguu inaonekana ikipiata katikati ya miti mirefu yenye majani kibichi. Njia hiyo imefunikwa na mawe ya rangi ya kahawia ikionyesha njia iliyojengwa kwa uangalifu. Baadhi ya watu wamesimama karibu na miti wakionyesha uwepo wa watalii au wapita njia.

Kuna mwonekano wa angani wa jiji la Nairobi ,ukionyesha majengo marefu yanayochomoza angani. Majengo haya yanatofautiana kwa urefu na usanifu yakionyesha maendeleo ya mji.

Safu ya twiga wazima na wadogo wanatembea kwenye nyasi ndefu wakionyesha miili yao mirefu yenye madoa ya kahawia na manjano. Wanyama hawa wanatembea kwa utulivu wakionyesha uwepo wao kwa asili.

Kifaru mkubwa amewekwa kitambaa chenye rangi tofauti kichwani huku watu kadhaa wakionekana nyuma yake. Anaonekana akitetemeka au akiwa amelemewa na kuna alama za majeraha karibu na masikio yake.

Bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri imeenea mbele. Miti mikubwa na mirefu imetawanyika katika eneo lote, ikitoa kivuli na mandhari ya asili. Nyuma ya miti, majengo kadhaa yenye usanifu wa kitamaduni yanaonekana, yakichanganyika na mazingira ya asili.

Gari ya rangi ya fedha inatembea kwa kasi kwenye barabara pana yenye mistari ya manjano. Juu yake kuna daraja refu la reli likionekana likinyooka mbali, ikionyesha miundombinu mikubwa.

Fisi mchanga au mnyama mwingine wa porini mwenye rangi nyeusi anaonekana akiwa ndani ya uzio wa wavu. Anaonekena akichunguza kitu chini au akijaribu kufikia kitu kupitia wavu. Nyasi kavu na mimea michache vipo chini kuashiria mazingira ya asili.

Maporomoko ya maji yanateremka chini kutoka kwenye miamba iliyofunikwa na mimea . Maji yanatiririka kwa kasi na kutengeneza povu chini. Mizizi ya mti mikubwa inashuka chini kando ya miamba ikiongeza uzuri wa asili.

Hali halisi inayoonekana ni mto au bwawa lenye maji ya samawati yanayotiririka taratibu. Mamba watatu wakubwa wamelala kando ya maji au wamezama kiasi ndani yake, wakionyesha miili yao yenye magamba.

Kuna kikundi cha wanariadha wa sarakasi wakiwa wamevalia mavazi yenye milia mekundu na meupe .Wakitumbuiza katikati ya uwanja. Wanafanya miondoko ya kuvutia, mmoja wao akiwa ameshikiliwa juu na wengine.

Tawi nene ya mti likiwa limekauka limeanguka ndani ya maji yenye rangi ya kijani kibichi. Katikati ya tawi hilo kuna kiumbe mdogo mwenye rangi ya kijivu akionekana kama mnyama au dege. Tafakari ya mti na kiumbe huyo inaonekana wazi kwenye maji ikionyesha utulivu wa eneo hilo.

Makundi makubwa ya chupa za plastiki zilizobanwa yameundwa kama kuta ndefu. zikiacha njia nyembamba katikatiki .Kila kundi la chupa limefungwa kwa kamba au waya ,likionyesha limekusanywa kwa ajili ya kuchakatwa.

Wanaume kadhaa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa wakiwa wamesimama kwenye maji yenye matope na takataka nyingi. Mmoja wao anashikilia rundo kubwa la taka nyeusi akionyesha wanajihusisha na shughuli ya kusafisha.

Kasa mkubwa mwenye ganda la rangi ya kahawia na madoadoa meusi , anatambaa polepole kwenye ardhi yenye nyasi na udongo. Ganda lake lina muundo wa kipekee, ukiwa na mistari mizito na maeneo yaliyopasuka kidogo.

Katika mazingira ya makazi yasiyo rasmi, nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zimezugukwa na mto wa maji wa kahawia. Watu kadhaa, wakiwemo wanawake waliovalia nguo za rangi angavu wanasimama kando ya mto au ndani ya maji yenyewe.

Katika eneo hili kundi la tembo linatembea polepole. Tembo mmoja mdogo yuko mbele akiongoza njia huku wengine wakifuata nyuma. Baadhi ya tembo wengine wanaonekana wakishiriki katika shughuli tofauti kama vile kutafuta chakula.

Katika mandhari ya asili, kundi ya ndege aina ya grey ground grains linasimama karibu na maji. Ndege hawa wana manyoya ya kijivu, meupe na meusi na taji za dhahabu kichwani wanaonekana wakitembea polepole labda wakitafuta chakula au kukunywa maji.

Katika mandhari ya wazi kundi la pundamilia linachunga kwa amini kwenye nyasi ndefu. Baadhi yao wameinamisha vichwa vyao wakila huku wengine wakisimama wima. Njia ya udongo mwekundu inapita katikati ya eneo hilo la nyasi.

Twiga mchanga anasimama wima. Ana madoa ya kahawia na dhahabu yaliyosambaa kwenye mwili wake mrefu. Shingo yake ndefu imenyooka na kichwa chake kidogo kimetazama mbele. Twiga huyu anaonekana amesimama katikati ya mimea mifupi akifurahia utulivu wa mazingira yake.

Kundi kubwa la watoto limekaa chini kila mmoja akiwa na sahani yake ya chakula. Watoto hawa wamevalia nguo za aina mbali mbali na wanaonekana wakifurahia mlo wao. Sahani zao zimejaa chakula ikionyesha mlo kamili.

Huku ni mkusanyiko wa magari na watu katikati ya jiji. Kuna maafisa wawili wa trafiki wakiwa kazini. Mmoja akiwa amevali koti la manjano linalong'aa na mwingine sare ya polisi. Magari mbalimbali ikiwemo basi na magari madogo yamejaa barabarani.

Matatu mbili nyeupe zimeegeshwa kando ya barabara enye majengo ya biashara yalio na mbango mengi, matatu ya mbele ina maandishi Mombasa ikionyesha route yake. Watu wachache wanasimama karibu na magari hayo wakionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha vivuko vya watu na magari . Safu ya matatu zikiwa zimepakia mizigo juu zinasubiri abiria au ziko tayari kuondoka. Watu mbalimbali wanatembea barabarani baadhi wakiwa wameshika mifuko au simu.

Mabasi matatu ya abiria yamepakwa rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kando ya barabara iliyo na majengo marefu. Basi moja lina rangi ya buluu na lina namba KBS kwenye sehemu ya mbele huku mabasi mengine yakiwa na rangi ya kijani na machungwa.

Daraja kubwa la zege limejengwa juu ya mto wenye maji ya kahawia, likipita chini yake. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia wa barabara likionyesha mazingira ya mijini. Nyasi za kijani zimeota kando ya mto zikiongeza uzuri wa asili.

Ishara ya tahadhari ya vifuko vya watembea kwa miguu imesimama katikati ya eneo lenye shughuli nyingi. Barabara iliyoloa maji inaonyesha kuna mvua imepita au inaendelea kunyesha. Magari ya aina mbalimbali ikiwemo mabasi, magari madogo na van yanatembea barabarani.

Barabara kubwa ,lenye njia nyingi inaonekana ikinyoosha mbele. Mabasi na magari mengine yanatembea kwa kasi tofauti huku alama za barabara na vizuizi vikiwa vimepangwa kando ya barabara. Kuna mabango ya kuongoza magari juu yakiashiria maelekezo tofauti.

Matatu ya blue na machungwa imesiama mbele ya ukuta wa kijani kibichi ikiwa na maandishi Texas na Super Metro juu yake. Watu wamekusanyika karibu na gari wakionyesha shuguli za kila siku za barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi, likiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Juu ya barabara, kuna daraja ya kijani la kuvukia watembea kwa miguu, likionyesha watu wakitumia njia hiyo salama.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari yakitembea pande zote mbili. Kuna daraja la chuma iliyochorwa njano likivuka barabara juu, likiongeza muundo wa kipekee. Kando ya barabara kuna nyasi zilizopandwa, zikitoa mandhari ya kijani.

Basi la abiria la rangi ya bluu na kijivu limeegeshwa kando ya barabara, likipakia, au kupakua abiria. Wanaume wawili wamevalia suruali ya jeans na fulana nyeusi, wakitembea kuelekea mbele ya basi.

Msongamano wa magari barabarani ukiwa na magari kadhaa yaliosimama na taa za trafiki zikionyesha rangi nyekundu ishara ya barabarani yenye duara nyekundu na mstari mweupe unaovuka herufi U inaonekana katikati ya picha ikionyesha marufuku ya kugeuka.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa imejaa watu wanaotembea kando ya mabasi yaliyosimama. Mabasi hayo yana rangi ya njano na bluu yakiashiria usafiri wa umma. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida na wengine wanaonekana kubeba mabango, kuonyesha huenda kuwa kuna tukio au maandamano.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha watu wakitembea na magari yakipita. Kijana mmoja amevalia fulana nyekundu amesimama karibu na nguzo nyeusi na nyeupe akitazama mbele. Mabasi ya abiria yaliyo na rangi mbalimbali yameegeshwa kando ya barabara, yakisubiri abiria au yakiendelea na safari.

Barabara iliyojaa magari ya aina mbalimbali, ikiwa na mabasi na magari madogo. Magari haya yamesimama kwenye foleni, huku lori kubwa la manjano likionekana nyuma.

Gari ndogo aina ya matatu lenye rangi ya fedha likiwa ma mabango mawili makubwa juu yake yanayoashiria njia za Eldoret, Kitale na Nakuru Njoro. Gari hili linaonekana likipakia abiria na kuna mizigo iliyofungwa juu ya paa.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari na pikipiki zikitembea pande zote. Bango kubwa la kijani la kuongozea magari limesimama katikati ya barabara likionyesha maelekezo ya Juja Road, Ring Road, Ngara na Thika A2.

Barabara pana inawasha mbele ikiwa na alama meupe katikati na watu kadhaa wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa kwenye njia za waenda miguu zilizojengwa. Barabara hii inaonekana kutumika sana na watembea kwa miguu na huenda ikawa njia kuu ya usafiri kwao.

Ndani ya matatu enye rangi nyeupe na manjano, abiria wengi wamekaa wakisafiri, dirisha limefunguliwa likiruhusu mwanga na hewa kuingia ndani, namba ya njia 23B , imeonekana wazi mbele ya gari ikionyesha ruti yake.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana. Ikiwa imejaa watu wanaotembea kando ya mabasi yaliyosimama. Mabasi haya yana rangi ya jano na bluu. Ikiashiria usafiri wa umma. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida na wengine wanaonekana kubeba mabango. Kuonyesha huenda kuna tukio au maandamano.

Msongamano ya magari na watu barabarani katikati ya jiji. Mabasi na magari madogo yamejaa barabarani na trafiki inaonekana ikiedelea polepole. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida, wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu.

Kuna mabasi mawili ya kijani yenye namba forty six yakionyesha njia zao za kusafiria. Mabasi haya yameegeshwa barabarani, na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu nayo.

Daraja la chini linatumika kama njia kuu ya magari kupita. Ubunifu wake wa njano na kijivu unaonekana wazi huku ukiwa na ujumbe wa onyo don't overspeed juu yake .Magari machache na pikipiki yanaonekana yakitumia njia hio yakipitia chini ya muundo huo mkubwa.

Gari la abiria maarufu kama matatu likiwa limepambwa kwa rangi mbalimbali za kuvutia. Gari hili lina milango miwili wazi, na inaonekana limesimama likipakia au kupakua abiria. Namba ya usajili ya gari hili ni KDB 379K na jina Maua limeandikwa kwa herufi kubwa nyuma yake.

Eneo lenye matatu nyingi limeonekana zikiwa zimeegeshwa kwenye barabara iliyoloa maji. Matatu moja nyeupe yenye namba za usajili KAP two seven three Q limesimama mbele.

Katika barabara kuu magari na pikpiki yanaonekana yakisafiri kwa kasi tofauti. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kuongoza magari lililo andikwa exit six na kuashiria maelekezo mbali mbali ya miji kama Moyale, Thika na Namanga.

Kuna magari yanayosafiri kwa pande zote mbili barabarani. Kuna bango la kijani kibichi lenye maelekezo ya Jomo Kenyatta International Airport na Thika. Pikipiki na magari yanaonekana yakipita karibu na bango hilo.

Katika kwenye barabara yenye shughuli nyingi kuna gari ndogo la abiria maarufu kama matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara, juu ya paa la gari hilo kuna tairi mbili zilizo fungwa

Mabomba manne marefu ya viwandani yanatoa moshi mwingi mweupe na kijivu angani. Moshi huu unapaa juu na kutawanyika mawinguni, ukionyesha uchafuzi wa hewa. Kuna miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme karibu na mabomba, zikiashiria kiwanda cha kuzalisha umeme.

Mabomba mengi marefu ya rangi nyeusi yamelazwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Mabomba haya yamepangwa kwa usawa, yakionyesha kuwa yameandaliwa kwa ajili ya usafirishaji au ujenzi.

Sehemu kubwa ya taka imerundikana kwenye ardhi ikiwa na aina mbalimbali za uchafu kama plastiki, nguo na mabaki mengine. Taka hizi zimetapakaa kwenye eneo la wazi zikiashiria shida ya usimamizi wa taka.

Lory kubwa la kuchimba visima limepakwa rangi ya blue na manjano, likisimama kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Sehemu yake ya kuchimba visima imenyooka juu ikionyesha uwezo wake wa kuchimba ardhini.

Katika chumba hiki kuna mashine ya kusafisha maji iliyoundwa kwa chuma cha pua, ikiwa na mabomba yanayoonekana kuunganisha sehemu mbalimbali. Juu ya mshine hiyo kuna chupa za blue zikiashiria mfumo wa kuchuja au kuhifadhi maji.

Udongo uliolimwa na kuchimbwa umeonekana ukiwa na matuta na mashimo. Katika sehemu ya juu ya udongo huo kuna bomba refu jembamba likionyesha lilitumika kwa umwagiliaji au kazi nyingine za shambani.